Hili ni meza ya rangi nyeupe na kando yake ni ya rangi ya kahawia nyekundu. Kuna kompyuta ambazo zimewekwa kwenye meza kila kikiwa na jibodi chao na kipanya. Kando za kompyuta hizo kuna vitabu ambazo zimepangwa.

Hili ni jikoni la nyumba ambayo imejengwa na mawe. Madirisha yake yamejengwa na chuma na yamepakwa rangi ya kijani kibichi. Pia ndani lake kumepakwa rangi nyeupe isiyokolea ndani mwake kuna chupa iliyo na gesi na kifaa cha kuzima moto.

Hili ni kundi la watu ambao wengine wameketi kwenye viti ambavyo vinavyotumika haswa na watu walio na ulemavu. Wengi wao wakiwa wamevalia koti nyekundu iliyo na mistari kama ya bendera ya Kenya. Pia wengine wao wamevalia fulana nyeupe iliyoandikwa Kenya na rangi ya kijani.